Inaonyesha mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia hydroponics . Mimea midogo midogo imepandwa ndani ya vikombe vidogo vieusi ambavyo vimewekwa juu ya mabomba ya plastiki ya mviringo. Mabomba haya yamepangwa kwa mpangilio wa mistari kadhaa sabamba, na kila bomba lina shimo ya kupandikiza mimea. Mimea hiyo inaonekana kua ya afya nzuri, majani yake ni ya kijani kibichi.

Inaonyesha kilimo cha kisasa, cha mboga za majani, kinachofanyika ndani ya nyumba ya plastiki. Mimea imepandwa kwenye mifumo ya mabomba ya plastiki, ambayo ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa maji wa matone. Kilimo hiki, kinaonyesha teknolojia ya kisasa inavyotumika kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao katika eneo ndogo kwa njia ya uendelevu.

Shamba kubwa la kabeji ambazo zimekuwa vizuri. Zinaonekana zikiwa na majani mabichi yenye afya. Katika sehemu ya nyuma, kuna watu wawili wanaonekana wakifanya kazi shambani; huenda wakivuna au wakihudumia mimea. Mazingira ya shamba yamezingirwa na miti ya asili ya kuonyesha kuwa eneo hili liko kijijini au pembezoni mwa mji.

Picha inaonyesha shamba la migomba iliyonyota kwa wingi katika mistari iliyo na mpangilio mzuri. Migomba inaonekana kuwa katika hali nzuri ya afya ikiwa na majani mapana na ya kijani kibichi ishara ya mazingira mazuri ya kilimo.

Hili ni shamba lenye mitaro ya kumwagilia, maji yanapita kati ya mistari ya mimea. Kuna bomba la umwagiliaji linalosaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mimea iliyopandwa pembeni.